Mashine kubwa ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa inayohitaji kuingiza kadi

Wafanyakazi wanne wanaume kwa wanawake wakishika bendera zilizoandikwa; 'benki ya absa' wakipata picha ya pamoja wakiwa wanacheka.

Tangazo la kibenki linalomwonyesha mfanyabiashara wa kike akiwa anahesabu hela ya benki ya "absa".

Kundi la watu wazima wenye heshima wenye rika tofauti wanume kwa wanawake, waliosimama mbele ya mabango ya benki ya KCB wakiwa tayari kwaajili ya kupata picha ya pamoja baada ya kikao.

Jengo kubwa lililo na benki ya ushirika, likiwa na watu wanaotoka na kuingia kwa ajili ya huduma ya fedha na mambo mengine yanayohusiana na benki.

Kundi la wadada waliomo ndani ya sehemu wauzayo vilevi vikali, villivyopo kwenye meza na kwenye friji iliyopangwa kwa rafu ambapo wanaenda kujiburudisha.

Kundi la wanawake watatu, wawili wakiwa wanakunywa vilevi vikali pamoja na soda, na mmoja akileta vilevi hivyo katika sehemu ya kiburudisho, wakiwa wameketi.

Egesho kubwa la vyombo vya moto, linayojihusisha kuuza magari nchini Rwanda kwa binadamu. Ambapo, huwasaidia kusafirisha watu ama vitu kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine.

Egesho kubwa la magari ya kampuni ya "BMW" likifanya maonyesho ya vyombo vyao vya moto kuwanogesha wanunuzi kuja kununua.

Eneo la maegesho ya magari ya kampuni iitwayo "Toyota" yakiwekwa kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi kuja kununua vyombo hivyo vya moto.

Egesho la vyombo vya moto ya kampuni ya Yundai ikiwa inafanya maonesho ya magari yake, ili kuwavuti wanunuzi kuja kuangalia na kununua.

Eneo la maegesho ya magari ya kampuni ya "Toyota", likiwa linafanya maonesho ya vyombo vya moto, kwa ajili ya kunogesha wanunuzi kuja kununua na kuyatumia katika safari zao.

Egesho kubwa la magari lililoweka magari ya kampuni ya toyota, kwa ajili ya kuwanogesha wanunuaji kuja kuyaangalia na kuyanunua.

Mandhari ya ndani ya gari linalouzwa katika eneo lenye maegesho lenye vyombo vya moto, ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Mfano wa muonekano wa ndani wa magari yanayouzwa katika egesho hilo kwajili ya kutumika kwa binadamu, kusafirisha watu na vifaa vingine.

Mandhari ya jengo kubwa la maegesho ya magali ya kampuni ya aina ya (Yundai), likiwa pembeni ya mnala mrefu, unaosambaza umeme na mti mingi pamoja na majani mabichi ya kijani.

Kiwanda kikubwa chenye kusaidia kupima na kukagua magari, ambayo yapo tayari, kwa ajili ya kuwauzia watumiaji katika eneo husika.

Magari yaliyoegeshwa nje katika ukuta wa rangi nyeupe, kwa ajili ya mauzo; ambayo hutumika katika kusafirishia watu au mizigo sehemu mbalimbali.

Mashine kubwa ya kieletroniki inayotumia mfumo wa kisasa, inayotunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu ili yaweze kutumika katika matumizi mbalimbali.

Duka dogo lenye dirisha na mlango linalojihusisha katika kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu. Ili yatumike katika matumizi tofauti katika jamii.

Duka kubwa lenye dirisha na mlango linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa halisi kwa binadamu, ili yatumike katika matumizi tofauti.

Kundi la watu wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, walioko katika duka kubwa linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa, wakiwa wanafanya ufunguzi.

Duka dogo lenye dirisha na mlango mkubwa, linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa ya ng'ombe, yanayotumika kwa binadamu, ili kuuza kwa binadamu yaweze kutumika katika matumizi tofauti.

Duka kubwa pamoja na muuzaji anayefungua mlango, linalojihusisha katika kuuza maziwa halisi kwa binadamu ili yaweze kutumika katika matumizi tofauti.

Duka lenye mlango mkubwa ikiwa linajihusisha katika uuzaji wa maziwa halisi yanayotumika kwa binadamu ili yatumike kwenye matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kielektroniki inayotumia mfumo wa kisasa, yenye kusaidia kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binaadamu ili yatumike katika matumizi tofauti lipo ndani ya duka kubwa.

Mashine mbili kubwa za kielektroniki zenye mfumo wa kisasa unaosaidia kutunza na kuuza maziwa kwa binadamu ili yaweze kutumika katika matumizi mbalimbali.

Duka kubwa lenye mlango uliofunguliwa wenye mashine ya kielectroniki, yenye mfumo wa kisasa unaoweka na kuuza maziwa halisi kwa binadamu ili yatumike kwenye matumizi tofautitofauti.

Mashine kubwa ya kielektroniki inayotumia mfumo mpya wa kisasa, ya kutunza na kuuza maziwa, ikiwa katika chumba cha kutengenezea, ili iweze kufanya kazi tena.

Muuzaji akichuja maziwa kwa kutumia kichujio ili apate maziwa mazuri ya kuuza kwa binadamu akiwa katika duka lake.

Mashine kubwa ya kielektroniki inayotumia mfumo wa kisasa, yenye kuweka maziwa na kuuza kwa binadamu ili yaweze kutumika katika matumizi mbalimbali.

Mashine kubwa yenye mfumo wa kisasa, inayoweza kutunza na kuuza maziwa kwa binadamu ili yatumike katika matumizi tofauti.

Muuzaji wa kiume aliyepo ndani ya duka linalojihusisha katika uuzaji wa maziwa yaliyopo ndani ya chupa na makontena, zilizopangwa katika rafu sahihi kwa ajili ya wanunuzi kuja kuchagua na kununua.

Mnunuzi wa kiume aliyekuwepo pembeni ya mashine ya kielektroniki, inayotumika mfumo wa kisasa wa kuweka na kuuza maziwa kwa binadamu, ili yatumike katika matumizi mbalimbali.

Mwanadada aliyeshikilia bango lililowekewa mashine ya kieletroniki inayotumia mfumo wa kisasa, wa kutunza na kuuza maziwa kwa binadamu, ili yatumike katika matumizi tofauti.

Duka kubwa, lenye mashine ya kielektroniki inayotumia mfumo wa kisasa, inayoweka na kuuza maziwa halisi yanayotumika kwa binadamu, ili yaweze kutumika kwa matumizi tofauti.

Duka lenye mashine kubwa ya kielektroniki, inayotumia mfumo wa kisasa wa kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu, ili yaweze kutumika katika matumizi mbalimbali.

Duka dogo lenye dirisha na mlango unaojihusisha katika uuzaji wa maziwa halisi yanayotumika kwa binadamu, ili yaweze kutumika kwenye matumizi tofauti.

Mashine kubwa ya kielectroniki yenye mfumo wa kisasa inalosaidia kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu, ipo kwa fundi ikitengenezwa iweze kuendelea na kazi yake.

Mnunuzi aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa unaosaidia kutunza na kuuza maziwa kwa binadamu, ili yaweze kutumika katika matumizi mbalimbali.

Muuzaji akiwa anapanga kopo lililowekewa maziwa hususani kwa ajili ya binadamu, akiwavutia wanunuzi kuja kununua.

Mashine kubwa ya kieletroniki yenye mfumo wa kisasa. Unaosaidia kutunza na kuuza maziwa, yanayotumika kwa binadamu ili yatumike kwa matumizi mbalimbali.

Duka kubwa lenye mlango likiwa limeweka mashine inayosaidia kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu, ili yaweze kutumika katika matumizi tofauti.

Eneo kubwa kwaajili ya uuzaji wa mazawa kwa matumizi tofauti

Mnunuzi wa kiume akiwa anajaribu kununua maziwa yaliyowekwa kwenye mashine ya kielektroniki inayosaidia kutunza na kuuza kwa binadamu ili yatumike katika matumizi tofauti.

Duka kubwa la mtu binafsi linalojihusisha katika kuweka na kuuza maziwa halisi kwa binadamu, ili yaweze kutumika katika mambo mbalimbali.

Mashine kubwa ya kieletroniki ambayo husaidia kutunza na kuuza maziwa kwa binadamu, ili waweze kutumia katika mambo mbalimbali.

Mashine kubwa ya kielektroniki, yenye mfumo wa kisasa unaotunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu, ili yaweze kutumika katika mambo tofauti.

Mwanaume aliyevalia vazi la rangi ya bluu akibonyeza mashine ya kieletroniki, ambayo inatumika kuifadhi na kusaidia kutoa maziwa kwaajili ya matumizi ya binadamu.

Mashine ya Kielektoniki "Milk ATM", ambayo hutumiwa kuhifadhi na kuuza maziwa asilia kwa binadamu. Ipo katikati ya sehemu yenye rangi ya ukuta wa kijivu.

Muuzaji wa kike akiwa anapima maziwa, ili aweze kuyaweka kwenye kopo sahihi ili aweze kuyauza kwa watumiaji ama binadamu.

Duka kubwa lenye dirisha na mlango mkubwa na mashine ndani, inayosaidia kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu, kwa ajili ya matumizi tofauti.

Duka kubwa, linalouza maziwa yaliyopo kwenye pakti, yaliyopangwa kwa rafu sahihi na muuzaji akiwaonyesha wanunuaji maziwa yaliyopo kwa ajili ya watumiaji.

Mashine kubwa ya kielektroniki yenye uwezo wa kutunza na kuuza maziwa kwa binadamu, ambayo hutumika kwa mambo mbalimbali lipo ndani ya duka.

Duka la maziwa lenye mfumo wa uuzaji wa kielektroniki, yaliyo safi na salama, kwa ajili ya watu kuja kununua na kwa matumizi mengine mbalimbali.

Mashine kubwa ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa inayosaidia kutunza na kuuza maziwa mbadala wa mtu halisi kwa binadamu ili waweze kuyatumia kwa mambo mbalimbali

Mashine kubwa ya kielektroniki, inayotumia mfumo wa kisasa, inayosaidia kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ipo ndani ya duka linalouza sembe katika eneo hilo.

Mashine kubwa ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa ambao husaidia kutunza na kuuza maziwa kwa binadamu halisi, yenye kibango kilichoandika "lipia kwanza" ili upate huduma hiyo.

Duka dogo linalohusika katika kuhifadhi na kuuza maziwa na vifaa vyake, kwa wanunuzi ili aweze kupata faida katika biashara hiyo.

Kifaa kikubwa cha kielektroniki, ambacho husaidia kutunza maziwa na kuuza kwa binadamu; kipo ndani ya chumba kikubwa ama duka kwa ajili ya kukitengeneza ama kukitumia.

Duka kubwa la nafaka linalo uza mazao tofauti pamoja na mashine inayosaidia kutoa na kutunza maziwa ambayo hutumika kwa binadamu.

Mashine ya kubwa ya kieletroniki yenye mfumo wa kisasa, yenye kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu ili waweze kuyatumia katika mambo tofauti.

Mashine kubwa ya kielotroniki yenye mfumo wa kisasa, wa kutunza na kuuza maziwa halisi kwa binadamu kwa matumizi mbalimbali kwa afya na kwa mifugo.

Soko kubwa la samani lililowekewa makochi, viti vilivyotengenezewa kwa ngozi ya kitambaa kigumu ili kuwavutia wanunuzi kwenda kuangalia na kununua.

Duka kubwa la samani lenye viti, meza na makochi yaliyotengenezwa kwa mbao, ngozi na vitambaa vigumu vikiwavutia wanunuzi kuja kununua.

Meza ndogo na kubwa zilizotengenezwa kwa mbao ambazo hutumika katika kuwekea chakula ama vitu vizito, imewekwa nje ili kuwavutia wanunuaji kuja kununua.

Meza kubwa iliyotengenezwa kwa mbao, inayotumika kulia na matumizi mengine inayofaa kukaliwa na watu nane imewekwa nje ikiwa tayari kuuzwa.

Eneo kubwa linalohusika katika uuzaji wa samani lenye viti, makochi na vitanda; vilivyotengenezwa kwa ngozi na kitambaa kigumu, ili viweze kuwanogesha wanunuzi kuja kununua.

Vyombo vya samani vilivyotengezwa kwa ngozi

Eneo kubwa la wazi linalouza samani, limewekewa makochi na viti yaliyotengenezwa kwa ngozi au kitambaa kigumu, yenye kuvutia wauzaji kuja kununua.

Soko kubwa la samani limewekewa makochi ya ngozi na kitambaa kizuri, ili kuwanogesha wanunuzi kuja kununua.

Soko kubwa la samani, iliyoweka makochi yaliyotengenezwa kwa ngozi na kitambaa kigumu, yamewekwa mbele kuwavutia wanunuzi, kuweza kuja kuangalia na kununua.

Maseremala wawili wakiwa wanakata na kunyoosha mbao, ili watengeneze samani kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi kuja kununua na kupata faida.

Sehemu ya soko la samani iliyowekewa vitanda vya rangi tofauti, vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma, haswa kwa ajili ya kuwauzia wahusika maalumu.

Sehemu kubwa ya wazi ya samani, iliyowekewa makochi yaliyotengenezwa kwa ngozi, ili kuwavutia wanunuzi waje kununua.

Seremala (wakiume wawili) wakiwa wamevaa sare za rangi ya bluu, wakifanya kazi za useremala, kwenye soko lisilo rasmi, ambapo wanachonga na kukata mbao ili waweze kutengeneza samani, zinazoweza kuuzwa kwa watumiaji.

Eneo kubwa la samani lenye makochi yaliotengenezwa kwa ngozi, viti na meza za mbao. Ambapo wanunuzi huja kuangalia na kununua vitu hivyo.

Chumba kikubwa cha samani kilicho wekwa makochi yaliyotengenezwa kwa ngozi, pamoja na meza za mbao, zikiwa tayari kwa ajili ya kuziuza na kupeleka kwa watumiaji.

Chumba cha maonyesho cha samani, chenye vitanda kadhaa, vilivyopangwa, pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa ngozi, na viti vya starehe, vyenye rangi tofauti na vya kawaida, kwa ajili ya kuuza.

Chumba cha samani chenye masofa ya rangi tofautitofauti pamoja na meza na makabati yenye rangi ya kahawia kwa juu, yaliyowekewa bei zake kwa ajili ya mauzo.

Duka kubwa la samani, lenye vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma nyeusi na mbao ya rangi ya kahawia, likiwa limewekwa tayari kwa ajili ya wanunuzi kuja kununua.

Makochi yaliyotengenezwa kwa ngozi imara yenye rangi tofauti tofauti, pamoja na meza za mbao zipo katika chumba kikubwa kwa ajili ya kuwauzia watu wenye uhitaji navyo.

Wahudumu wawili wa kike, waliovalia sare za rangi nyeupe na tai ya kijani, wakimsikiliaza mteja katika hoteli ili waweze kumpa chumba au sehemu ya kulala katika hiyo sehemu.

Eneo kubwa la wazi la wafanyabiashara la jinsia ya kike, pamoja na watoto wakiwa wanauza mazao yanayotoka shambani kama: viazi, nyanya, karoti, na vitunguu ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Duka kubwa lililowekwa makapeti ukutani na chini, ili kuwanogesha wanunuzi kuja kununua na kuyatumia majumbani kwao.

Eneo kubwa la wazi la wauzaji wa jinsia ya kike wakiwa na mazao ya nyanya yaliyotoka shambani, ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua na kupata faida kwa ajili ya maisha yao.

Duka kubwa linalohusika na utengenezaji wa vitu vinavyotokana na ngozi kama mkanda na sendo ili kuwavutia wanunuaji waje kununua vitu hivyo.

Soko kubwa lenye wauzaji wa jinsia ya kike, wakiuza mazao yaliyotoka shambani kama: vitunguu, nyanya na karoti. Ili kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Mfanyabiashara wa kiume katika eneo la wazi, akiwa ameweka vitunguu vilivyotoka shambani, ili kuwanogesha wanunuzi kuja kununua na kupata faida kwa ajili ya maisha yake.

Eneo la wazi lenye wauzaji wenye jinsia ya kike wakiuza nyanya iliyopo kwenye masado na kwenye mifuko ili kuwanogesha wanunuzi kuja kununua.

Wauzaji tofauti wanaouza mazao yaliyotoka shambani kama; ndizi, maembe, vitunguu ili kuwavutiwa wanunuzi kuja kununua.

Eneo la wazi lenye wauzaji wa jinsia ya kike, wakiwa wanauza mazao yaliyotoka shambani kama:nyanya, pilipili, vitunguu pamoja na viazi, ili kuvutia wanunuzi kuja kununua ili wapate hela ya maendeleo yao.

Mfanyabiashara wakike mwenye mazao yaliyotoka shambani kama mbogamboga, nyanya, na vinginevyo akimuuzia muuzaji majani ili yaweze kwenda kutumika kwa binadamu.

Wauzaji tofauti wanaouza matunda, bamia na Vitunguu katika eneo la wazi, ili waweze kupata hela kwa ajili ya maendeleo yao.

Soko kubwa ambapo mazao kama; nyanya, vitunguu, viazi, pilipili hoho, bamia vikipelekwa kwa ajili ya muuzaji waweze kuwauzia wanunuzi wapate faida kwa ajili ya maendeleo yao.

Soko kubwa la wazi lenye wauzaji wakiwa na mazao yaliyotoka shambani kama machungwa, nyanya, vitunguu na parachichi hususani kwa ajili ya kuuza kwa wanunuaji.

Eneo kubwa la wazi au karakana lenye vyombo vingi vya kupikia na vya kutunzia pamoja na jiko, yaliyotengenezwa kwa chuma yapo tayari kwajili ya kuuza pamoja na wauzaji wakiwepo.

Soko kubwa linalojihusisha katika kutengeneza na kuuza vifaa vya sanaa vya kimasai kama; bangili, shanga, vinyago ili wapate faida na kufanya biashara ikue.

Duka kubwa lenye vyombo vya kupikia na kupasha pamoja na kuekea vyakula ndani, vimepangwa katika rafu na wauzaji wakiwa wanawapa wanunuzi vitu hivyo.

Soko kubwa linalouza na kutengeneza vitu vya sanaa au ufundi, mapambo pamoja na nguo za kimasai ili wawauzie wanunuaji katika eneo hilo.

Soko kubwa lenye wauzaji wa jinsia ya kike, wakiwa wameweka nyanya kwenye madishi au mabeseni, kwa ajili ya kuwanogesha wanunuzi kuja kununua.

Mashine kubwa ya kielektroniki yenye mfumo wa kisasa inayohusisha uingizaji wa kadi ili kupata taarifa zote na kutoa hela zilizopo ndani ya benki husika, ili aweze kuhudumia au kufanya manunuzi mengine katika sehemu anazoenda.

Mashine ndogo ya mfumo wa kisasa unaotumia kadi kupata taarifa na kutoa kiasi cha pesa, kutoka kwenye akaunti yako ya benki, ili mtumiaji aweze kwenda kutumia kwenye mambo mengine.

Mashine kubwa yenye kutumia mfumo wa kisasa, inayosaidia watumiaji kutoa kiasi cha hela, zilizowekwa kwenye akaunti zao za benki.

Kifaa kidogo cha kidigitali chenye mfumo wa kisasa chenye kutambua kadi ya mnunuzi aingiapo au anunuapo vitu dukani, ili aweze kulipia vitu alivyonunua.

Bango kubwa linalosomeka kuwa ni eneo linalouzwa na namba za kumpigia mmiliki huyo ili kupata ujumbe sahihi kuhusiana na eneo.

Duka kubwa linalouza nguo za watoto kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka saba, zinauzwa kwa hela ya shilingi mia saba, yamewekwa katika rafu nzuri kuwavutia wanunuaji wakati wa kununua.

Duka kubwa lililoweka mashati yaliyopangwa mezani na kuning'inizwa kwenye henga katika safu. na kuwekewa bango ya asilimia arobaini punguzo la bei ili liweze kunogesha wanunuzi kununua.

Duka kubwa lililoning’iniza mashati katika henga likiwavutia wanunuzi waweze kununua hivyo vitu, kwa ajili ya kuvitumia.

Duka kubwa la wanawake na wanaume lililopangiliwa nguo katika rafu sahihi kama suruali, mabegi, pochi na vinginevyo ili viwavutie wanunuzi kununua.

Duka kubwa lililowekwa mashati juu ya meza kwa ajili ya kuuzwa, yapo yaliyokunjwa vizuri na mengine kwenye mfuko na bango lilionesha asilimia hamsini na tano ili wateja waweze kununua.

Duka kubwa linalouza suti pamoja na suruali zake, zilizopangwa katika safu na kuning'inizwa kwenye henga. Zipo kwa ajili ya kuwavutia wanunuzi kuja kununua.

Duka kubwa linalouza mashati yaliyowekwa kwenye henga na kukunjwa vizuri kwenye meza, ili kuwavutia wanunuaji kuja kununua, yenye asilimia ya punguzo ishirini.

Duka kubwa lililopanga viatu vya rika tofauti, wanaume kwa wanawake, na yamepangwa katika rafu ndefu, ikiwa ndani kwa ajili ya wanuuzi kuja kununua na kuondoka navyo.

Duka kubwa la nguo lenye kuuza kofia na viatu, vilivyopangwa katika rafu ndefu na vinyago vilivyovalishwa, ili kuwanogesha wanunuaji waweze kununua vitu humo ndani.

Duka kubwa lililopanga suruali mashati na tisheti katika rafu, imewekewa bango linalosema asilimia arobaini yapunguzo la bei ili wanunuzi wanunue kwa bei ya chini na kwenda navyo nyumbani.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, wamekusanyika katika meza ya wafanyabiashara wakiangalia vitu vizuri vya kununua katika eneo hilo.

Duka kubwa linalo uza chupa za dawa za usafi, zikiwa zimepangwa kwa rafu ili mnunuzi aweze kuchagua au kuchambua dawa muhimu kwa ajili ya usafi wa nyumbani au kazini.

Duka kubwa la vinywaji ambapo limegawanishwa katika vinywaji vilaini na vinywaji vikali, vilivyopangwa kwenye friji na kwenye safu ili kuwanogesha wanunuzi kununua.

Mwanamke, anaonekana akitumia mashine ya kujihudumia mwenyewe katika duka kubwa, akiweka mananasi kwenye eneo la kuchanganua bidhaa na kuna kikapu cha ununuzi karibu naye.

Mtu akiwa kwenye duka la jumla au rejareja akisimama mbele ya rafu zilizojaa chupa nyingi ambazo zinaonekana kuwa pombe au vinywaji vingine, akichagua kitu kutoka kwenye rafu na kuna tolori la ununuzi lenye rangi nyekundu karibu nae.

Duka kubwa la bidhaa lenye safu ndefu za rafu zilizo jaa bidhaa mbalimbali, hasa vinywaji kama vile juisi pamoja na soda pamoja na toroli za ununuzi, upande wa kulia na sehemu ya nyuma ikiwa na bidhaa za nyumbani au vifaa vingine.